Huyu ni mvulana mdogo mweusi akiwa amevaa vipokea sauti na anatumia kompyuta mpakato. Anaonekana kuwa makini na ana sura ya umakini au kuchanganyikiwa kidogo anapoangalia skrini ya kompyuta.

Chumba kidogo chenye ghorofa ya kulala juu. Chini kuna msichana ameketi kwenye kiti kwenye meza akisoma na akitumia kompyuta ndogo. Karibu naye kuna rafu na kabati ndogo ya kuhifadhi vitu. Sakafu ni ya mbao.

Huyu ni mtu ameketi mbele ya kompyuta mpakato, akiwa amevaa vipokea sauti. Kwenye skrini ya kompyuta kuna mkutano wa video au darasa la mtandao likionyesha washiriki wengi kwenye kridi. Kompyuta nyingine ya mezani inaonekana kando yake upande wa kulia.

Mwanamke amevaa miwani ya bluu na koti la miraba. Akionekana akishirikiana na onyesho la kidigitali au makadhirio yenye nukta nyingi zinazo ngaa ambazo zinaweza kuwasilisha data au mtaoni.

Hili ni dhana ya ubunifu, uhandisi au elimu ya mtandaoni. Kuna watu wawili wamesimama karibu na kompyuta kubwa ya mkononi inayoonyesha mchoro wa kiufundi. Vifaa kama vile: gia, balbu ya mwaka, na dira vinaonekana nyuma.

Huyu ni mwanamke anayeonekana kuwa mwalimu au mhadhiri akifundisha mtandaoni. Ameketi kwenye meza na amevaa vioo vya sauti na anaonekana akisalamia au akiongea na hadhira isio onekana labda wanafunzi kupitia simu ilio shikiliwa na kitu. Kitabu iko wazi mezani ikionekana hali ya kujifunza au kufundisha.

Huu ni kitu kinachoonyesha jukwaa la kidijitali ya kujifunza. Imaashiria elimu na mafanikio ya kitaalamu yanayopatikana kupitia shule ya mtandaoni. Vinaweza kuwasilisha vifaa vya kujifunzia na mazingira ya shule vikijumuisha katika mfumo wa mtandaoni.

Huo ni dhana ya kujifunza mtandaoni. Unaonekana mtu akitumia kompyuta ndogo iliyowekwa kwenye meza nyeupe akionyesha shughuli ya kujifunza au kufanya kazi kwa kutumia teknolojia. Kuna michoro wa kidijitali inaoashiria mtandaoni wa elimu na ujifunzaji.

Hawa ni watu wawili wameketi chini kwenye sakafu ya mbao labda kwenye spaa ya mwili au eneo lingine la nje. Mmoja amevaa kofia na anaonekana akishugulikiwa na mtu na mwingine ameketi karibu naye akitazama chini kwenye kitu kinachofanana na karatasi au kitabu.

Huyu ni mtu anayetumia kompyuta ndogo na kompyuta kibao, huku akiwa amezungukwa na miakaliano ya dijitali na grafu zinazoeleza hewani, zikiwemo alama ya AI. Hii inaashiria matumizi ya kiteknolojia dhada na akili bandia katika mazingira ya kazi au la utafiti.

Hili ni dhana ya kujifunza mtandaoni. Inaonyesha mtu akitumia kompyuta ndogo na aikoni mbalimbali zinazohusiana na elimu ya kujifunza kama vile kitabu wazi, kofia ya kuhitimu na aikoni ya video

Huyu ni mwanafunzi akifanya masomo ya mtandaoni anaonekana akiadnika madokezo kwenye daftari huku akitazama mwalimu kwenye skrini ya kompyuta ndogo . Mwalimu anaonekana akifundisha somo kupitia programu ya video. Kando ya mwanafunzi kuna daftari jingine na kitabu.

Huyu ni mvulana mdogo anaonekana kuwa mwanafunzi. Amevaa kipokeasauti na anatabasamu huku akitumia komputa mpakato, iliyo mbele yake. Anaonekana kufurahia au kujihusisha na kile anachokifanya kwenye komputa. Labda anajifunza, anacheza mchezo wa elimu au anawasiliana mtandaoni.

Huu ni dhana au elimu ya mtandaoni. Inayoonyesha kompyuta mpakato iliyoundwa kama kitabu kilichofunguliwa. Na watu kadhaa wameketi juu yake na karibu nayo wakisoma kitabu au wakijihusisha na masomo ya mtandaoni.

Huyu ni mwanaume akiwa ameketi kwenye meza, akitumia kompyuta ndogo na amevaa vipokea sauti vya masikio. Anaonekana anatabasamu na anaonekana kujishughulisha na anachokifanya kwenye kompyuta. Kando yake kuna rundo la vitabu au mmea mdogo kwenye sufuria.

Hili ni mkono ya mtu akitumia kompyuta ndogo na simu changa huku kukiwa na alama za dijitali zinazoonelewa hewani zinaowakilisha mawasiliano data na labda akili bandia au teknolojia ya mawingu. Inaashiria dhana ya kujifunza kidijitali au usimamizi wa data.

Hili ni skrini ya kompyuta inayoonyesha ngozi ya mtandaoni au jukwaa ya kujifunza kwa njia ya kielektroniki. Kwenye skrini, kuna mwanamume mwenye miwani na ndevu akionekana akifundisha au akitoa mada. Upande wa kushoto ya skrini, kuna menu inayoonyesha kosi yako.

Huu ni kompyuta mpakato iliyowekwa kwenye meza ikiwa na kikombe kando yake. Kwa umbali kidogo kuna mwangaza unaotoka na taa. Kwenye skrini ya kompyuta, kuna maandishi inayosomeka online education kumaanisha elimu ya mtandaoni.

Hawa ni mwanamke na mtoto wakiwa wamekaa karibu na kompyuta mpakato wote wakiwa wamevaa vipokea sauti. Mwanamke amekumbatia mtoto huku wote wakionekana kuzingatia kitu kinachoonyeshwa kwenye skrini ya kompyuta.

Huyu ni mtu akifanya masomo ya mtandaoni au mkutano wa video. Kuna kompyuta iliyo na skrini inaonyesha mwalimu au mzungumzaji mwingine ambaye anaonekana akichora au kuandika kitu kwa kalamu.

Hawa ni watu wanne, wanaume wawili na wanawake wawili. Walioketi karibu na kompyuta mpakato na kuangalia skirini yake. Wanaonekana kushiriki au kutufunza kitu pamoja.

Huu ni mkono wa mtu akiwa anachapa kwenye kompyuta mpakato, iliyowekwa juu ya meza. Nyuma yake kuna mto wa blue na mmea mdogo kwenye chombo, karibu na dirishani.

Huu ni kompyuta mpakato ulifunguliwa mezani ikionyesha neno elimu mtandaoni, na zinahusiana na masomo ya mtandaoni. Kompyuta hiyo imeweza kuwekwa kwenye meza ya mbao na kuna kikombe cha kahawa au chai, sufuria ya mimea na rundo la vitabu vya madaftari nyuma yake.

Hili ni kompyuta yenye kofia ya kuhitimu na globu iki wasilisha elimu ya kimataifa ua ufikiaji wa maarifa duniani kwote kupitia mtandaoni. Kompyuta yenyewe kitapo wazi kikimaanisha kujifunza kusoma na kupata maarifa na kupitia rasilimali za mtandaoni.

Hili ni kompyuta kibao ikiwa imewekwa juu ya kibodi yenye rangi nyingi na nyuma yake kuna rafu za vitabu. Kompyuta kibao inaonyesha programu au mchezo yenye picha za rangi .Hii inaweza kuwakilisha dhana ya elimu ya kidigitali au kujifunza kwa kutumia teknolojia.

Mwanamke na mtoto mdogo wakiwa wamekaa kwenye dawati lenye vitabu. Wote wawili wanaonekana wamejikita kwenye kitabu kimoja labda wakisoma au wakijifunza kitu kwa pamoja. Kuna taa za dawati na mmea mdogo kwenye sufuria ya mezani.

Hawa ni kundi la watu wanne, wanaume wawili na wanawake wawili, wakishirikiana karibu na kompyuta ndogo katika mazingira ya ofisi. Wanaonekana wakiwa na umakini na kujadili jambo fulani kwenye skrini ya kompyuta, huku mwanamke mmoja akionyesha kitu kwa kidole chake.

Huyu ni mwanamke amevaa vipokea sauti vya masikioni na anashiriki katika mkutano wa video au darasa la mtandaoni kupitia kompyuta yake ndogo. Skrini ya kompyuta inaonyesha washiriki wengi katika muundo wa . Hii inaashiria kikao cha kujifunza au kufanyia kazi kwa umbali.

Hawa ni watu watatu wanaoonekana kuwa wanawake wakifanya kazi pamoja kwenye meza. Wawili kati yao wanatumia kompyuta ndogo na mmoja anaonekana akiangalia skrini kubwa ya kompyuta iliyounganishwa na kompyuta ndogo. Mazingira yanaashiria ushirikiano au mafunzo katika eneo la teknolojia.

Hawa ni watu wawili, mwanamke na mwanaume wakifanya kazi kwenye kompyuta. Mwanamke anaonekana akimwelezea mwanaume kitu kwenye skrini ya kompyuta ndogo huku kompyuta ingine kubwa ikiwa imeunganishwa na kuonyesha msimbo au data. Wako katika mazingira ya ofisi au chuo na mtu mwingine anaonekana nyuma akifanya kazi kwenye kompyuta pia.

Elimu ya kidijitali, inaonyesha wanafunzi wawili, mmoja akiwa amelala na mwingine akiegemea mto. Wote wamevaa nguo za kulalia za rangi ya pink , huku wakishika kompyuta ya mkononi.

Hili ni elimu ya kidijitali. Inaonyesha mwanafunzi mdogo akiwa mezani na kompyuta mkononi. Anaonekana akiangalia kitabu huku akitumia kompyuta, labda akifanya kazi ya shule au akisoma. Kuna mimea na rafu za vitabu nyuma yake.

Hili ni elimu ya kidijitali inaonyesha mtu akifanya kazi kwenye dawati. Kuna kompyuta iliyo na skrini inayoonyesha mtu mwingine. Mtu aliyepo dawati anaandika kwenye daftari huku akitazama skrini. Pia kuna kibodi, kalamu na vitu vingine vya ofisi kwenye dawati.

Huu ni chumba cha kompyuta chenye wanafunzi kadha, labda watoto wa shule wakitumia kompyuta. KIla mwanafunzi anaonekana ameketi mbele ya kompyuta yake na kuna safu za kompyuta zilizopangwa vizuri ndani ya chumba hicho. Inaonekana kama wanafunzi wanafanya kazi ya kompyuta au wanajifunza katika mazingira ya kidijitali.

Hili ni jengo la ghorofa mbili au tatu likiwa na barabara ndogo inayoongoza kuelekea mbele yake. Majengo mengine yanaonekana nyuma na miti mingi na mimea inazunguka eneo hilo ikionyesha mazingira ya kijani kibichi na tulivu. Kuna pia endrail kando ya njia inayoongeza juu yake.

Hawa ni watu kadhaa wako ndani ya ukumbi ya mazoezi, wakifanya mazoezi mbalimbali. Kuna vifaa vya mazoezi kama vile benchi za kunyanyua uzito na mashini nyingine za mazoezi. Sakafu ni nyekundu na ukuta zinaonekana kuwa nyeupe au rangi isiyokolea.

Hawa ni kundi la watu wakicheza mchezo, labda mpira wa miguu kwenye uwanja wa udongo. Kuna mlango ya goli upande wa kushoto na miti mirefu ya nyuma yao. Baadhi ya watu wako karibu na goli huku wengine wametawanyika uwanjani.

Huu ni maktaba yenye muundo ya kipekee unaofanana na nyumba ya mti. Ndani ya jengo kuna ngazi zinazopanda kuelekea sehemu ya juu. Watu kadhaa wanaonekana wakisoma vitabu au wakijishughulisha na masomo . Baadhi wamekaa chini karibu na rafu za vitabu.

Hawa ni watu kadhaa wengi wao wakiwa wamevaa makoti meupe ya maabara na barakoa za upasuaji wakionyesha mazingira ya hospitali au kliniki. Mgonjwa amelala kitandani akiwa amefunikwa kwa shuka na anaonekana kuwa katikati ya uangalifu wa matibabu.

Hawa ni kundi kubwa la watu, wameketi katika ukumbi au chumba cha mihadhara, labda katika chuo kikuu au taasisi. Watu wengi wamevaa sare mavazi yanayofanana na wanaonekana kuwa wanafunzi au washirikiwi wa mkutano.

Huu ni ukumbi kubwa wa mkutano au maonyesho. Unaonekana kua ukumbi ulioko katika chuo kikuu cha Nairobi. Ukumbi huu umejaa watu waliohudhuria tukio, na una viti vingi vinavyopangwa kwa safu, pamoja na jukwaa kwa upande mmoja.

Huu ni chumba chenye kitanda cha ghorofa. Kitanda hicho kina godoro la juu na godoro la chini vyote vikiwa na shuka na mito. Ukuta wa nyumba, una rangi ya mchungwa na kuna dirisha upande wa kushoto lenye mapazia ya chuma. Upande wa kulia kuna nguo zilizoning'inishwa. Chini ya kitanda cha chini kuna makabati na ndoo za kuhifadhi vitu.

Hili ni mchezo wa hockey ukiendelea. Mchezaji mmoja ambaye anaonekana kuwa kipa amevaa vifaa vya kujikinga na ameshika fimbo ya hockey .Mchezaji mwingine amelala chini akishika fimbo yake ya hockey .

Hili ni darasa lenye madawati na viti vingi vilivyopangwa kwa safu kwa safu ikionekana kuwa tupu bila wanafunzi au mwalimu huenda ni darasa la shule au chuo kikuu. Ukuta imepakwa rangi ya kahawia au nyeupe.

Huu ni chumba chenye vitanda vingi vya ghorofa vinavyofanana na bweni la shule au hosteli. Vitanda hivi vimepangwa kwa safu mbili na kila kitanda kina godoro la bluu. Chumba kinaonekana kuwa na ukuta za rangi isiyokolea na sakafu safi.

Huu ni darasa lililo wazi. Kuna meza na viti vilivyopangwa kwa safu vikisubiri wanafunzi. Meza hizi zina rangi nyeupe na viti vina rangi nyeusi au bluu. Inaonekana kama darasa la shule au chuo kikuu.

Hawa ni watu wawili wakifurahia kuogela kwenye bwawa la kuogela lenye maji ya bluu. Mtu mmoja anaonekana ameketi pembeni mwa bwawa huku mwingine akielekea ndani ya maji. Kuna viti vilivyo pangwa kuonyesha wanapumzika baada ya kuogelea.

Huu ni kundi mkubwa wa mihadhara au akiwa mtuku kuna viti vingi vilipangwa kwa safu vikielekea nyuma ya ukumbi. Ukumbi una onekana kuwa na giza kidogo na kuna mwanga unaoingia kutoka juu au mbele.

Hawa ni kundi la watu wazima wakiwa ndani ya chumba kinachoonekana kama darasa au ukumbi wa makutano. Watu kadhaa wamekaa kwenye viti wengine wakiwa wamesimama wakishiriki katika shughuli fulani. Mbele ya chumba kuna meza ambapo baadhi ya watu wamekaa.

Huu ni kitanda ya ghorofa chenye fremu nyeusi ya nyuma kinachoashiria nafasi ya kulala kwa watu wawili au zaidi katika chumba kimoja. Chini ya kitanda cha ghorofa, upande wa kushoto, kuna meza ya kusomea au kufanyia kazi, ikiwa na viti viwili vyeusi vilivyowekwa mbele yake.

Hawa ni watoto wakishiriki katika mashindano ya riadha au mbio kwenye uwanja wa wazi wenye nyasi. Baadhi ya watoto wanakimbia huku wengine wakiwa wamesimama pembeni wakishuhudia au kusubiri zamu zao. Kuna hema nyeupe zilizosimama nyuma na watu wakisimama, wanaonekana wakiwa wamesimama au kuketi chini ya hema hizo.

Huu ni bwawa la kuogelea lenye maji safi ya bulu, karibu na bwawa kuna viti vya kupumzika vilivyopangwa kwa safu vingi vikiwa na rangi ya chungwa au nyekundu, nyuma ya viti Kuna chengo lenye kuta za kiza na dirisha ndogo lenye pasia cheupe kwa mbali kuna muhundo mrefu wa chuma unaofanana na mnara wa mawasiliano, mazingira yanaonekana kuwa tulifu na yanayofaa kwa mapumziko

Huu ni maabara ya sayansi iliyo na meza ndefu za kazi zenye sinki na mabomba ya maji. Kuna viti vingi vikiwa vimepangwa kando ya meza hizo. Pia kuna rafu na kabati zilizowekwa kando ya ukuta.

Hawa ni wanafunzi watatu wa kike wakiwa katika maabara ya kompyuta. Wamevalia sare za shule zenye sweta za rangi ya kifaa na sketi za miraba. Kila mwanafunzi ameketi mbele ya kompyuta akionekana kushughulika na kazi au masomo ya kompyuta.

Hili ni jengo lenye ngazi zinazoelekea kwenye mlango mkuu. Kuna mimea iliyopandwa karibu na ngazi na pia kuna paa la rangi ya bluu au kijani kibichi juu ya jengo. Mimea imewekwa karibu na ngazi ikionyesha mguso wa asili na urembo.

Hizi ni safu za madawati na viti vya mbao vilivyopangwa kwa utaratibu. Tayari kwa ajili ya wanafunzi. Madirisha makubwa yanayoingiza mwanga wa kutosha yapo upande mmoja wa darasa yakionyesha nje. Ukuta unaonekana kuwa na rangi ya bluu chini na njano ama machungwa juu.

Hili ni darasa la maabara lililojaa viti na meza ndefu ambazo zinaonekana kutumika kwa majaribio au masomo ya kisayansi. Kwenye meza hizo, kuna vifaa mbalimbali vya maabara kama vile stendi za chuma, vyombo vya gilasi na vifaa vingine vinavyotumika katika masomo ya sayansi.

Huu ni chumba cha kulala chenye vitanda viwili vya ghorofa na sehemu ya kuhifadhi vitu. Kila kitanda cha ghorofa kina godoro la shuka. Katikati ya chumba kuna mabati kubwa lenye makabati na rafu za kuhifadhi vitu.

Hili ni maabara au darasa la sayansi inayoonyesha meza ndefu ya maabara yenye viti vitatu vya juu vinavyopangwa mbele yake. Juu ya meza kuna vifaa mbalimbali vya maabara kama vile chupa, mirija vya kupimia na labda vifaa vingine vya majaribio.

Huu ni chumba cha kulala chenye vitanda vya ghorofa vinavyo fanana na vile vinazo patikana kwenye hosteli au vyumba vya wageni. Inaonekana kama chumba cha kulala cha pamoja labda katika sehemu ya hosteli.

Hili ni chumba rahisi cha malazi ambapo kinaweza kuwa katika hosteli. Kuna kitanda kimoja kilichotandikwa shuka nyeupe na blanketi la buluu lenye miraba. Karibu na kitanda kuna meza nyeupe na kiti cheupe chenye sehemu ya nyuma ya nyekundu.

Huu ni chumba cha kulala. Kuna kitanda kilichotandikwa na shuka ya rangi ya bluu yenye miraba na mito miwili meupe juu yake. Godoro lina muundo wa maua na miraba ya rangi tofauti. Ukuta nyuma ya kitanda unaonekana kuwa na rangi nyepesi.

Huu ni chumba cha kusubiri au ofisi ndani ya jengo. Kuna viti kadhaa vilivyo pangwa, meza ndogo katikati na mabango mawili ya matatu yakusimama, yenye picha na maandishi. Madirisha makubwa yenye mapazia yanaonekana upande wakushoto. Na dari ina taa za mrafu.

Hili ni maeneo ya shule. Linaonyesha chumba cha kulala chenye vitanda vya kupanda na meza ndogo katikati. Vitanda vimefunikwa na shuka na kuna ngazi za kupanda kwenye kila kitanda. Chumba kinaonekana kuwa sehemu ya hosteli.

Hili ni maeneo ya elimu. inaonyesha mwanafunzi akiwa amesimama mbele ya rafu za vitabu katika maktaba. Anaonekana akisoma kitabu au ardhi fulani .Rafu ya vitabu imejaa vitabu vya rangi ,na ukubwa tofauti. Mwanafunzi huyu amevaa shati jeupe na suruali nyeusi.

Huu ni maeneo ya shule. Inaonyesha kundi la wanafunzi, wakiwa wamevaa nguo za mchezo, huku wakifurahia picha ya pamoja. Wamevalia sare nyekundu na nyeupe, na baadhi yao wamevaa kofia. Wanasimama kwenye uwanja wazi, na mandhari ya majengo, yanaonekana nyuma yao.

Hawa ni kundi la watu wakishiriki mchezo wa kuvuta kamba, unaofanyika nje kwenye uwanja wa kijani. Watu kadhaa wamejipanga pande mbili za angano, wakijaribu kuvutana. Nyuma yao kuna mahema meupe na miti, kuashiria tukio la nje ya sherehe.

hawa ni watu kadhaa ndani ya jengo labda kwenye hafla au mkusanyiko. Kuna baluni zilizo pambwa juu na bango inaonekana nyuma. Watu wanasimama na kuonekana wakishiriki katika shughuli fulani ndani ya chumba hicho.

Hawa ni kundi la wasichana labda wanafunzi au wanachama wakiwa wamevalia sare. Wamesimama nje katika eneo lenye miti. Wanaonekana kuwa katika shughuli ya kikundi au tukio. Anga iko wazi kuonyesha ni mchana.

Huyu ni msuchana mdogo, amevalia koti la maabara na miwani ya usalama akifanya jaribio la sayansi. anaonekana akiangalia kitu ka makini labda kupitia hadubini au akichunguza vifaa vya maabara kwa vile mirija ya majaribio na vikombe.

Hili ni elimu ya kisekondari linaonyesha kundi la wanafunzi wakicheza mpira ya kikapu kwenye uwanja wa nje. Mchezaji mmoja ameingia anaruka hewani akiwa ameshika mpira huku mwingine amesimama karibu akitazama. Wachezaji wamevaa jezi ya rangi tofauti na baadhi yao wamevalia kofia.

Huyu ni mtu ambaye anaonekana kuwa mwanamke. Amevaa vipokea sauti na anatumia kompyuta. Anaonekana ameketi mbele ya skrini ya kompyuta na mikono yake iko kwenye kibodi au kifaa kingine kinachodhibitiwa na mkono sehemu ya juu.

Hawa ni kundi la vijana wanne wakishirikiana katika mazingira yanayoonekana kama maktaba au sehemu ya kujisomea. Mmoja wa vijana hao wenye kiti au magurudumu akishikilia kitabu na anaonekana akitabasamu na kuzungumza na wenzake. Wengine watatu wamekaa karibu naye wakitabasamu na kuongea kwa kufurahia mazungumzo au kujifunza pamoja.

Hili ni darasa la sayansi au maabara, ambapo mwalimu na mwanafunzi wanajifunza kwa kutumia adubwini. Kuna madubwini kadhaa mezani, zikiwemo mazingira ya kujifunza sayansi, labda biolojia au masomo yanayohusiana na mimea. Kwani kuna mimea kwenye chungu mezani.

Huyu ni mwanamke aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu katikati ya kundi la watu. Labda kwenye mkutano au tukio la kijamii. Anaonekana akishiriki katika mazungumzo akiwa ameshikilia karatasi na kalamu. Watu wengine wametawanyika nyuma yake , baathi yao wakiwa wamesimama na wengine wakiwa wameketi.

Huyu ni mwanamke mzima ambaye anaonekana kama mwalimu au mlezi akionyesha kitu kwenye kompyuta kibao. Kwa mtoto mdogo wa kike wote wawili wanaonekana kufurahia na kutabasamu huku mtoto akiegemea kitovu chake mkononi na kutazama kwa makini.

Hawa ni watoto kadhaa wakiwa darasani, mtoto mmoja mdogo wa kike yuko mbele akiwa ameshika kalamu mdomoni na anaonekana akifanya Kasi au kujifunza, watoto wengini wanaonekana nyuma yake wakiwa wamekaa kwenye madawati na kufanya shughuli zao za kujifunza

Huyu ni mtoto mdogo wa kike akiwa ameketi kwenye meza na anachora au kuandika. Anaonekana kuwa na umri wa shule ya chekechea na ana penseli mikononi mwake akifanya shughuli kwenye karatasi au kitabu.

Hawa ni wanawake wawili wakiwa wamekaa kwenye meza, labda ndani ya makahawa au bar . Mwanamke mmoja mwenye nywele ndefu na amevaa shati la bluu anatabasamu na anaonekana akitumia lugha ya ishara au kuelezea kitu kwa mikono yake.

Huyu ni mtu mzima na mtoto wakiwa wamekaa kwenye meza. Mtoto anaonekana akishika au kupanga vitu vidogo vinavyotawanyika mezani kama vile sarafu na vigae vya rangi. Mtu mzima ambaye anaonekana kuwa mwalimu au mtaalamu amekaa mkabala na mtoto na anaonekana kumsaidia au kumwelezea.

Huyu ni mwanafunzi wa kike mwenye ulemavu wa down syndrome anayetabasamu na kupiga makofi darasani. Amevalia sweta ya rangi ya kahawia na ameketi kwenye dawati mbele ya kitabu wazi. Nyuma yake kuna wanafunzi wengine kadhaa wakiwa wameketi darasani.

Hawa ni watoto watatu wadogo, wawili wa kike na mmoja wa kiume wakiwa wamekumbatiana na kutabasamu kwa furaha. Wote wanaonekana wakiwa nyuso zenye furaha na wanatasamu kwa upana. Mtoto wa kike mwenye nywele nyeusi zilizokotwa juu yuko upande wa kushoto.

Huu ni kijana mdogo, ameketi kwenye kitu cha magurudumu .Anaonekana kuwa katika mazingira ya darasa au matibabu. Ana meza mbele yake na mkono wake mmoja umewekwa karibu na mdomo wake. Nyuma yake kuna viti na meza zingine.

Huyu ni mtoto mdogo mwenye down syndrome akitabasamu na kushika kitu cha buluu. Anaonekana kuwa maeneo ya nyumba au ofisi maalum. Dirisha inaingiza mwangaza.

Hawa ni wanafunzi watatu wakiwa wamevalia sare za shule. Wanaonekana wakisoma au wakiwa darasani wamekaa kwenye dawati na wanaonekana kusikiliza mwalimu wao katika shule ya kimataifa.

Hawa ni wanawake wawili, mmoja akiwa ameketi na mwingine akionekana kutoka nyuma. Mwanamke aliyeketi anavaa miwani, na anaonekana kutabasamu. Akitumia ishara za mkono, zinazofanana na lugha za ishara.

Huyu ni mwanaume mwenye ndevu na nywele za vijivu. Amevaa shati la rangi isiyokolea amelala kifudikifudi na amevaa miwani meusi ambayo inaweza kuashiria kuwa ana matatizo ya kuona ama anatumia miwani ya kuzuia mwanga. Mikono yake imewekwa juu ya kitabu kinachoonekana kuwa kimeandikwa kwa breli mfumo wa kusoma wa kugusa unaotumiwa na watu wasioona.

Hawa na watu wawili mwanaume na mwanamke akizugumza kwa kutumia lugha ya ishara ndani ya nyumba. Mwanamke anatabasamu na anaonekana kumjibu mwanaume ambaye mgogo wake unaonekana akitumia ishara za mikono.

Huyu ni mwanaume mzima na mtoto anayeonekana kuwa msichana mdogo akishirikiana na kifaa cha kujifunzia ambacho kinaonekana kuwa cha watu wenye uoni hafifu au wasioona. Kifaa hicho kina nambari ya herufi za rasili .Mwanaume anaonekana kuwa akimfundisha au kumsaidia mtoto huyo kutumia kifaa hicho.

Hawa ni vijana watatu wakiwa wamekaa kwenye meza jikoni au sehemu ya kulia chakula. Kijana mmoja amevaa shati la njano mwingine shati jeusi na wa tatu amevaa shati ya kijani na mistari mieupe. Wanaonekana wakiongea au kuwasiliana na mmoja wao anaonekana akitumia lugha ya ishara.

Hawa ni kundi la watu wazima wanaume na wanawake .Wamekaa kwenye viti vya mbao vilivyopangwa kama ngazi ndani ya chumba kinachoonekana kama ukumbi wa mihadhara ama eneo la kazi la pamoja. Watu hawa wanaonekana kuwa katika mazingira ya kujifunza au kufanya kazi.

Hawa ni watu wawili, mwanamume na mwanamke wakiwa mbele ya ubao mweusi au ubao wa kijani kibichi. Huenda wako darasani au wanatoa mada. Mwanamke huyu upande wa kulia na anaonekana akizungumza au akifanya jambo, mikono yake ikiwa imeinuliwa kidogo. Mwanaume yuko upande wa kushoto na amevaa shati jeupe na tai nyekundu.

Hawa ni watu wawili ndani ya kaduka la kahawa au mkahawa. Mwanamke anaonekana kama mhudumu amesimama karibu na mwanaume. Mwanaume huyo ambaye anaonekana kuwa na down syndrome anamimina kinywaji kutoka kwenye jagi kwenda kwenye kikombe kidogo akionyesha ujuzi wa kutengeneza kahawa au kinywaji kingine.

Hawa ni watu wawili wakiwa wameketi kwenye meza labda wanafanya kazi au kusoma mwanamke mmoja aliyevaa nguo ya kijani yeney mchoro inaonekana akiongea huku mwanaume aliyevalia fulana ya njano akimsikiliza kwa makini.

Hili ni darasa lenye wanafunzi na mwalimu. Wanafunzi wamekaa kwenye madawati ya mbao, wengine wakiangalia mbele darasani, na wengine wakitazama upande. Mwalimu anaonekana amesimama mbele ya darasa akifundisha au akisimamia wanafunzi.

Huyu ni mwanamke ambaye anaweza kuwa mwalimu au mzazi akitabasamu kwa upendo huku akiwa karibu na msichana mdogo mwenye nywele nyekundu na uwezekano wa kuwa na down syndrome . Wote wawili wako kwenye meza na mikono yao inaonekana ikshika au kucheza na kitu kinachofanana na matofali au vipande vya kuchezea.

Hawa ni wanawake wawili wakiwa katika maktaba, mmoja ameketi kwenye kiti cha magurudumu cha umeme na mwingine amesimama karibu naye, wanaonekana wakishirikiana na vitabu vilivyo kwenye rafu ndefu za maktaba. Msichana aliyesimama anashikilia kompyuta kibao, na anaonekana akimkabidhi kitabu mwanamke aliyeketi kwenye kiti cha makurudumu.

Huyu ni mwanafunzi ambaye anaonekana kuwa na changamoto za kimwili akiandika kwa kutumia mdomo wake huku akisoma kitabu. Anaonekana amejilaza chini akitumia mdomo wake kushika kalamu na kuandika kwenye kitabu kilicho wazi mbele yake. Kando yake kuna rundo la vitabu au karatasi.

Hawa ni kundi la watoto, wengine wakiwa kwenye viti vya magurudumu wakicheza mchezo wa mpira za kikapu ndani ya ukumbi wakiwa na furaha na tabasamu. Mtoto mmoja mwenye kiti cha magurudumu anatabasamu na kutazama moja kwa moja kwenye kamera.

Huyu ni mtoto mdogo mvulana akitabasamu na kutumia kifaa cha kumsaidia kutembea, kinachoonekana kama kiti cha magurudumu au msaidizi wa kutembea, labda kutokana na hali kama vile. Amevalia shati jekundu na kifaa hicho kinamkinda na sehemu ya kusaidia mkono. Anaonekana kuwa nje katika eneo lenye nyasi.

Huu ni elimu ya mahitaji maalum. Inaonyesha wanafunzi wawili wakiwa darasani wakifanya kazi zao. Mmoja wa wanafunzi ni msichana, yuko upande wa mbele wa picha akifanya kazi kwenye meza. Ana vifaa vya kusikia na nywele zake zimefungwa kwa mfungo. Mwanafunzi mwingine mvulana yuko nyuma yake pia akifanya kazi kwenye meza.

Hii ni elimu ya mahitaji maalum. Inaonyesha mwalimu akitabasamu, amekaa kwenye dawati na kompyuta ya mkono, anaonekana kuwa na furaha na wanawasiliana na watu ambayo uso wake haupo wazi kwenye picha.